Mwanadada huyu anasoma kwa kutumia kompyuta ya mkono. Kompyuta hiyo ina rangi ya kijivu. Kando yake, kuna kikombe mezani na pia kuna vipokea sauti ambavyo viko nyuma ya kompyuta yake. Nyuma yake, kuna vitabu ambavyo vimepangwa kwenye rafu.

Picha hii inashiria masomo kupitia njia ya kidijitali. Kuna kitabu kimoja ambacho kimefunguliwa. Nyuma ya kitabu hicho, kuna kompyuta moja ya mkononi ambao inaonekana.

Mchoro huu una picha za aina mbalimbali. Kuna simu ya rununu na pia kuna tarakilishi, kuna vitabu na kuna mkono ambao unaandika kwenye kitabu. Pia kuna kofia viwili ambavyo ni vya wanafunzi ambao wamehitimu katika chuo kikuu.

Hii ni masomo kwa kupitia njia ya kidijitali. Picha hii imeandikwa Transforming Education Together ni ya UNESCO. Kuna wanafunzi wawili wa kike ambao wameketi mbele ya kompyuta ya mkono.

Kuna mwanadada mmoja, ambaye ameketi mbele ya kompyuta ya mkono. Kompyuta hiyo ina rangi ya kijivu. Mwanadada huyo anaonekana kuwa anasoma, kwa kutumia njia ya kidijitali. Amefungua kitabu, na anaonyesha mwenzake ambaye yuko kwenye video, kwenye kompyuta.

Hii ni masomo kwa kupitia njia ya kidijitali. Kuna mwanaume mmoja ambaye ameketi mbele ya kompyuta. Kwenye kompyuta hiyo kuna mwanadada ambaye anaelezea jambo.

Mchoro huu unaashiria masomo kwa kupitia mtandaoni au njia ya kidijitali. Kuna mwanadada mmoja ambaye ana nywele ndefu ameketi mbele ya kompyuta ya mkono. Amevalia nguo ya rangi ya kijani. Mezani kuna aina mbalimbali za vitabu.

Kuna watu watatu ambao wameketi wakiwa wamezunguka meza. Mmoja ni wa kiume na kuna wanadada wawili ambao wanaonekana. Wanaonekana kuwa wanasoma kupitia mtandaoni. Kuna skrini mkubwa ambayo inaonyesha video ya watu ambao wako mkutanoni.

Hili ni darasa. Kuna wanafunzi wawili ambao wameketi na kuna mwalimu wao ambaye amesimama na amevalia saa mkononi. Wote wanaangalia kompyuta ya mkono iliyo mbele ya wanafunzi hawa. Mwanafunzi moja ni wa kike na ana nywele ndefu.

Kuna vitabu vinne ambavyo vimepangwa moja juu ya nyingine. Vimewekelewa mezani. Nyuma ya vitabu hivyo kuna kompyuta moja ya mkono ambao umefunguliwa.

Kuna mwanaume mmoja ambaye ameketi mbele ya kompyuta ya mkono. Kompyuta hiyo ni ya rangi ya kijivu. MWanaume huyo amevalia vipokea sauti kwenye kichwa chake. Anaonekana akielezea jambo kuashiria kuwa ako kwenye mkutano wa video.

Kuna mwanadada mmoja ambaye ana nywele ndefu na amevalia miwani. Anatabasamu, anaandika kwenye kitabu na ameketi mbele ya kompyuta ya mkono. Chumba ambacho mwanadada huyo ameketi kuna mwangaza wa kutosha.

Hili ni darasa. Darasa hili lina wanafunzi ambao wamesimama wakiangalia kompyuta ya mkono. Wawili ni wa kike na wawili ni wa kiume. Kwa umbali kuna mwanafunzi mmoja ambaye ameketi karibu na dirisha.

Kuna mwanadada mmoja ambaye ana nywele ndefu. Nywele zake ni ya rangi ya kahawia amevalia miwani. Mkononi ameshikilia kifaa ambacho anatumia katika masomo ya kidijitali.

Hii ni masomo kwa kupitia njia ya kidijitali. Kuna mwanafunzi mmoja wa kike ambaye amevalia vipaza sauti, na ana shati ya manjano huku akiandika kwenye daftari lake. Mbele yake kuna kompyuta ya mkono, na kuna mwalimu ambaye anaandika kwenye ubao.

Kuna mwanamume mmoja ambaye amevalia suti ya rangi nyeusi. Ame nyoa nywele zake zote. Amevalia shati ya rangi ya bluu, anaonekana akiandika kwenye daftari na mbele yake kuna tarakilishi kimoja iliyo na rangi ya kijivu.

Huu ni mchoro ambao unaonyesha masomo kwa kupitia njia ya mtandao. Kuna kompyuta moja ya mkono ambayo imefunguliwa. Nyuma ya kompyuta hiyo kuna kitabu kimoja ambacho kurasa zake zimefunguliwa.

Chumbani humu kuna mwangaza wa kutosha, kuna mwanadada mmoja ambaye ameketi mezani, ana tarakilishi mezani na anaibonyeza. Kwenye dari, kuna taa ambazo zimetundikwa. Kuta zina rangi nyeupe.

Mchoro huu unaonyesha masomo kwa kupitia njia ya kidijitali. Kuna mahali amnbapo pameandikwa e-learning . Kuna mkono mmoja wa binadamu ambao unabonyeza kibodi. Mtu huyo amevalia shati nyeusi.

Kuna mwanaume mmoja ambaye ameketi mbele ya kompyuta ya mkono. Kando yake kuna mkono mwingine wa mtu ambao umeshikilia glasi cha maji. Kwa mbali kidogo kuna kikombe cheusi kilicho mezani. Nyuma ya kompyuta hiyo kuna maua ambayo yanaonekana.

Mtu huyu, anaonekana kuwa anasoma ama yuko kwenye mkutano mtandaoni. Mbele yake, kuna kompyuta iliyowekwa mezani. Mtu huyo amevalia shati jeupe. Kwenye meza, kuna vifaa za aina mbalimbali kama vile simu ya mkono na kikombe.

Kuna wanafunzi watatu wa kike ambao wameketi. Wanaangalia kompyuta moja ya mkono ambaye mmoja wao aliye katikati ameshikilia. Wote wana nywele ndefu na wamevalia sare za shule. Nyuma yao kuna mimea ambazo zinaonekana.

Picha hii inaashiria masomo kwa kupitia njia ya kidijitali au mtandaoni. Imeandikwa online learning . Kuna vitabu ambavyo vinaonekana huku na pia kuna kalamu na kuna kompyuta ya mkono ambao umefunguliwa.

Hii ni masomo kwa kupitia njia ya kidijitali. Kuna mwalimu ambaye ameketi mbele ya kompyuta ya mkono, anaonekana akiwa na tabasamu. Nyuma yake, kuna wanafunzi wengi ambao wamevalia sare za shule, wanamtazama huku wakisikiliza kile anachowafundisha.

Kuna mwanadada mmoja ambaye amevalia vipokea sauti vilivyo na rangi nyeupe kichwani. Mwanadada huyo ana nywele ndefu za rangi ya kahawia. Anaonekana kuwa anafuraha na anaandika kwenye kitabu na mbele yake kuna kompyuta ya mkono ya rangi ya kijivu.

Hili ni darasa, kuna wanafunzi wengi ,ambao wamevalia fulana za rangi ya zambarau.na wengine wamevalia fulana za rangi nyeupe. Kwa ukuta imeandikwa USIU AFRICA .Kuna mwangaza wa kutosha .

Hili ni maktaba. Kuna aina mbalimbali za vitabu, ambazo zimepangwa kwenye rafu. Maktaba hili, lina mwangaza wa kutosha. Dari imepakwa rangi nyeupe, na kuna taa ambazo zinawaka.

Hiki ni chumba cha kulala. Kuna kitanda kimoja ambacho kimetandikwa vizuri kinaonekana. Dirisha ni wazi na kuna kabati ambazo ziko kando ya kitanda hicho. Ukuta zimepakwa rangi nyeupe na kuna mwangaza wa kutosha ambao unaletwa na dirisha.

Hili ni bweni. Humu ndani kuna vitanda mengi ambazo ni za ngazi. Vitanda vyenyewe ni vya chuma, kila moja lina mto. Kuna mwangaza wa kutosha na dirisha limefunguliwa ili kuleta mwangaza ndani.

Hili ni maktaba. Kuna watu wawili ambao wameketi mezani. Wote wawili wamevalia barakoa. Kuna vitabu vingi ambavyo vimepangwa kwenye rafu. Meza zingine hazina watu. Watu hawa wanaonekana wakisoma.

Hili ni bweni, kuna vitanda vingi vya chuma ambazo ziko humu. Kila kimoja kimetandikwa vizuri. Kuna mwangaza wa kutosha, na kuta zina rangi nyeupe. Sakafu imejengwa kwa kutumia simiti na kupakwa rangi nyekundu.

Hili ni darasa. Darasa hili linaonekana kuwa ni zee. Mbele ya darasa hilo kuna ubao mweusi na kuta zake zinaonekana zikiwa zimezeeka na rangi imetoka. Kuna madawati mengi ambayo yako humu.

Hili ni darasa kubwa linajulikana katika lugha ya kimombo kama lecture theatre . Sana sana inatumika katika chuo kikuu. Wanafunzi wamejaa darasani na kuna mwalimu mmoja ambaye amesimama kwenye jukwaa huku akifundisha.

Huu ni maktaba. Kuna watu wengi ambao wameketi wakisoma, wakiwa wamezunguka meza. Viti vya maktaba hii ina rangi ya kijani. Vitabu vinaonekana kwa umbali vikiwa vimepangwa kwenye rafu na kuna mwangaza wa kutosha.

Hili ni bweni. Bweni hili lina vitanda vingi ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia chuma. Vitanda vilivyo humu ndani ni vya ghorofa. Kila kitanda kimetandikwa vizuri na limefunikwa kwa kutumia shuka la maasai.

Hili ni darasa, Kuna wanafunzi ambao wameketi kama wamezunguka meza, Kuna viti vingine ambao hazina wanafunzi, Kuna vyati vya kusaidia wanafunzi kusoma vimetundikwa ukutani Kuna mwalimu ambaye anasaidia wanafunzi hao

Hili ni bweni. Kuna mlango mmoja ambao umepakwa rangi ya bluu. Kuna vitanda vingi ambavyo kila moja lina chandarua na ina malazi ambayo ina rangi ya waridi. Kuna mwangaza wa kutosha humu ndani, ingawa taa hazijawashwa

Hili ni jengo la shule ,jengo lenywe lina ghorofa moja , kuna mtu ambaye anatembea mbele ya jengo hilo kuna barabara ya mchanga ambayo inapita katikati ,kwa umbali kuna jengo lingine lililo nyuma ya jengo hili la shule.

Hiki ni kidimbwi cha kupiga maji kuna watu watatu ambao wako ndani ya dimbwi hilo akipiga maji ,kando ya dimbwi kuna viti vitatu vya plastiki ambavyo vimepangwa viwili vina rangi ya blue na moja ni nyekundu.

Hili ni dimbwi la kupiga maji. Kuna mashindano ambayo yanaedelea huku. Kuna watu ambao wanashambikia mashindano hayo. Kuna hema za rangi nyeupe na sehemu nyingine ina rangi ya buluu na nyekundu.

Hii ni maabara una mwangaza wa kutosha ambayo inaletwa kwa kupitia mwanga unaotoka kwenye dirisha. Maabara hili lina viti vingi na meza. Viti na meza vina rangi nyeupe.

Hiki ni chumba cha kulala. Chumbani humu kuna vitanda viwili. Kila moja limetandikwa vizuri. Mbele ya vitanda hivyo kuna viti viwili ambavyo vimewekwa juu ya meza. Sakafu inang'aa na ina rangi ya kahawia. Kuta nazo zimepakwa rangi nyeupe na pazia zimefunguliwa.

Hili ni maktaba, kuna vitabu vingi ambavyo vimepangwa kwenye rafu. Kuna mwanadada mmoja ambaye amesuka nywele zake na amevalia barakoa. Mwanadada huyo, anaonekana kuwa anatafuta au kupanga vitabu.

Hili ni bweni. Humu ndani, kuna vitanda vingi ambavyo ni vya ghorofa. Kila moja limetandikwa vizuri. Sakafu imejengwa kwa kutumia vigae, ambayo ina rangi ya hudhurungi, na kuta zimepakwa rangi pia.

Hili ni darasa, kuna wanafunzi ambao wameketi sehemu ya chini huku wakisoma. Kuna vitabu ambavyo vimepangwa kwenye rafu. Kwenye sehemu ya juu, kuna wanafunzi ambao wamesimama. Wote wamevaa sare za shule.

Hili ni bweni kuna vitanda viwili vya ngazi, ambazo ziko humu ndani. kuna mwangaza hafifu na vitanda vimetandikwa kwa kutumia malazi meupe. Sakafu imejengwa kwa kutumia vigae ya rangi ya kahawia.

Huu ni uwanja wa mchezo. Ni ya watoto wadogo wa shule. Kuna watoto ambao wamevalia sare za michezo, wanashindana. Kuna yule ambaye amevalia shati nyekundu, mwingine ya njano na mwingine wa kijani.

Hili ni maktaba, kuna wanafunzi wengi wadogo ambao wameketi wakiwa wamezunguka meza. Nyuma yao kuna vitabu vingi ambavyo vimepangwa kwenye rafu. Humu ndani kuna mwangaza wa kutosha na kuta zimepakwa rangi nyeupe.

Hili ni maabara la kompyuta. Kuna wanafunzi wengi ambao wamevalia sare za rangi ya kijani kibichi, wameketi mbele ya kompyuta. Kila mwanafunzi ana kompyuta yake. Kuta zimepakwa rangi nyeupe.

Hili ni bweni; lina vitanda viwili ambavyo vimejengwa kwa kutumia mbao. Vitanda hivyo ni vya ngazi. Kila kitanda kimetandikwa vizuri na ina malazi ya rangi ya buluu. Sakafu ina rangi ya hudhurungi na imejengwa kwa kutumia vigae.

Chumba hiki kina viti vingi nyeupe. Sakafu yake imejengwa kwa kutumia vigae nyeupe na kuna sehemu ambayo ina mistari ya rangi ya buluu. Dari lake limepakwa rangi nyeupe na kuna taa ambazo zinawaka.

Hili ni bweni. Upande mmoja una kitanda ambacho kimetandikwa vizuri. Upande mwingine una kiti, meza nyeupe na kwenye meza kuna taa ambayo inawaka na kuna kompyuta ya mkono. Kando ya kompyuta, kuna kitabu na kalamu.

Hili ni maabara, kuna meza nyingi ambazo ziko humu ndani. Kuna mwangaza wa kutosha na kwenye dari kuna taa ambazo zinawaka. Dirisha ziko wazi na zinasaidia kuleta mwangaza humu ndani. Sakafu ina rangi nyeupe na kuna sehemu katika meza ambazo zimepakwa rangi ya buluu.

Huu ni uwanja ,kwenye uwanja huu kuna wachezaji wa mpira ya kikapu, wote wamevalia sare kuna wale ambao wamevalia sare za rangi ya buluu na wengine wamevalia rangi ya manjano.

Huu ni uwanja wa michezo. Wachezaji ambao wanaonekana hapa mbele, ni wachezaji wa kike. Wote wamevalia shati zilizo na rangi nyekundu wanaonekana wakiwa na furaha. Kwa umbali kuna majengo ambayo yanaonekana na kuna miti.

Hiki ni chumba ambacho kinatumika kwa mikutano. Kuna meza moja kubwa ambayo iko humu, na kuna viti ambavyo vimepangwa vikizunguka meza hiyo. Kwenye dari, kuna taa ambazo zinawaka. Na kwa umbali, kuna skrini inayoonekana.

Hili ni darasa. Kuna meza mengi ambayo yamepakwa rangi ya kijani. Kuna viti vingi vya plastiki ambavyo vimepangwa vikiwa vimezunguka meza. Kuna vyati vya aina mbalimbali ambazo zimetundikwa ukutani.

Hiki ni chumba cha kulala. Lina vitanda viwili. Kwa ukuta kuna viatu ambavyo vimepangwa kwenye raki ya viatu. Dirisha limefunguliwa na huku ndani kuna mwangaza wa kutosha. Sakafu imejengwa kwa kutumia vigae iliyo na rangi ya kijivu.

Chumba hiki kina viti vingi na meza. Vyote vina rangi ya hudhurungi. Sakafu imejengwa kwa kutumia vigae ambavyo pia ni ya rangi ya hudhurungi. Humu ndani hakuna mwangaza wa kutosha na kunaonekana kukiwa na giza kidogo.

Hili ni darasa. Ni darasa la watu wazima. Kuna watu wengi ambao wameketi humo ndani, ingawa kuna viti ambavyo havina watu. Kuna mwangaza hafifu na kuna taa ambazo ziko kwenye dari.

Jengo hili linaonekana likiwa kama shule. Sakafu yake imejengwa kwa kutumia vigae yenye rangi ya kahawia na ukuta zake zimepakwa rangi nyeupe na kuna upande ambao una rangi ya bluu. Kuna miti ambazo zinaonekana kwa umbali.

Huu ni uwanja wa michezo. Kuna mchezaji mmoja ambaye anaruka juu. Uwanja huu, ni wa mchezo wa mpira wa kikapu. Kuna shabiki mmoja ambaye amevalia kofia nyekundu na ana shati nyeupe yenye mikono mirefu. Amekunja shati lake.

Hili ni darasa. Lina wanafunzi wengi wa kike ambao wamevalia sare. Pia kuna wanaume. Wanafunzi hao wamevalia fulana zilizo na rangi ya kijani. Sakafu ina rangi ya kahawia na taa zinaonekana zikiwaka kwenye dari.

Hili ni darasa la watoto ambao wana mahitaji maalum. Kuna mwalimu mmoja, na mwanafunzi. Mwanafunzi ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Wote wawili wanaonekana wakiwa na furaha. Kuna daftari ambalo limefunguliwa, na mwanafunzi ana kalamu ambayo ina rangi ya kijani mkononi.

Hawa ni watoto ambao wana mahitaji maalum. Mmoja ambaye ana rangi nyeusi anaonekana kuwa anatatizo la macho. Anaonekana kuwa anafuraha na anatabasamu huku akionyesha meno yake. Mwenzake aliye kando pia anafuraha lakini anaonekana kuwa anatatizo la ngozi ambayo inajulikana kwa lugha ya kimombo kama albinism .

Hawa ni watoto ambao wana mahitaji maalumu, mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu mezani kuna vifaa vya aina mbalimbali. watoto hawa ni wa kiume na wote wawili wana nywele fupi ambazo ni rangi nyeusi.

Kuna mtoto ambaye ameketi mbele ya meza. Mtoto huyo amevalia shati yenye rangi ya waridi. Amefungua vitabu na anasoma kwa kutumia njia ya breli. Inaonekana kuwa mtoto huyu ana matatizo ya kuona.

Mwanafunzi huyu ana mahitaji maalum. Kuna mwalimu wake wa kike ambaye amevalia mkufu shingoni. Anamfundisha kupaka rangi. Mwanafunzi huyo ameketi kwenye kiti cha magurudumu.

Hili ni darasa la watoto ambao wana mahitaji maalum. Kuna mwalimu mmoja na mwanafunzi mmoja. Mwalimu anafundisha mtoto kwa kutumia ishara ya mikono. Mezani kuna daftari ambalo limefunguliwa.

Hili ni darasa, darasani humu kuna mwalimu na mwanafunzi. Mwanafunzi huyo ni mtoto mdogo, anafundishwa kusoma rangi. Mwalimu wake ana nywele ndefu na amevalia shati ya rangi ya bluu.

Mtoto huyu ana mahitaji maalum. Amevalia nguo ya rangi ya manjano, ana nywele ndefu, anaandika kwenye kitabu na meza iliyo mbele yake ni ya rangi ya kahawia. Ameketi kwenye kiti cha magurudumu.

Mtoto huyu ana mahitaji maalum ameketi kwenye kiti cha magurudumu, mbele yake kuna daftari ambalo lina michoro ,mtoto huyu amejishika mdomo na amevalia shati ya rangi nyeupe.

Huyu ni mwanafunzi ambaye ana mahitaji maalum, ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Yuko maktabani. Ameshikilia kitabu na anaonekana kusoma. Ana nywele ndefu za rangi ya kahawia.

Hili ni darasa la wanafunzi ambao wana mahitaji maalum. Hapa mbele, kuna mtoto mmoja wa kiume ambaye ana nywele fupi, ameinua mikono zake. Mbele ya mtoto huyo, kuna mwalimu na pia kuna mwanafunzi mwenzake wa kike.

Hili ni darasa kuna mwanafunzi mmoja ambaye ameketi mezani. meza hiyo ina rangi nyeupe nyuma yake kuna rafu ambayo imewekwa kalamu na vitabu, ukuta zimepakwa rangi nyeupe.

Kuna mwalimu na mwanafunzi ambao wameketi mbele ya meza. Mwalimu amevalia miwani, wote wawili wana nywele ndefu zilizo na rangi ya kahawia. Mwanafunzi anaonekana kuwa ni kipofu. Hii ni kwa sababu mwalimu anamfundisha kusoma kwa kutumia braille .

Hili ni darasa. Kuna wanafunzi wawili ambao wamevalia sare, zilizo na sweta yenye rangi ya kijani. Nyuma yao kuna ubao mmoja. Mwanafunzi mmoja ana nywele ambazo amesuka Wameketi juu ya madawati.

Kuna mtoto mmoja, ambaye ameketi. Anaonekana kua ana mahitaji maalumu. Kando ya mtoto huyo, kulia na kushoto, kuna wanadada wawili, mmoja akionekana kua ni daktari, na mwingine mzazi, wameshikilia mikono yake.

Huyu mwanafunzi ambaye ana mahitaji maalum. Kuna mwalimu wake wa kike ambaye anamfundisha. Wote wanaonekana wakiwa na furaha kwa sababu wanacheka huku wakionyesha meno zao. Mezani kuna vitabu ambavyo vimewekelewa.

Hili ni darasa la wanafunzi ambao wana mahitaji maalum. Mwalimu wao ameketi kwenye kiti cha magurudumu, amevalia miwani. Kwenye ukuta upande wa mbele, kuna mahala ambapo pameandikwa We Are Number One . Ukuta zimepakwa rangi nyeupe na kuna kuna viati ambavyo vinasaidia kusoma.

Hili ni darasa ya wanafunzi ambao wana mahitaji maalum. Kuna mwalimu ambaye amevalia shati yenye rangi nyeupe. Mwalimu huyo anatabasamu na kuna mwanafunzi mmoja ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu mwalimu akisaidia kumsukuma.

Hili ni darasa la watoto ambao wana mahitaji maalum. Kuna mwalimu ambaye ana nywele ndefu na amevalia shati la rangi ya blue . Anamfundisha msichana aliye mbele yake kwa kutumia lugha ya ishara. Mtoto huyo amevalia shati ambayo ina mistari.

Huyu ni mtoto ambaye ana mahitaji maalum. Kando yake, kuna mwanadada ambaye anaonekana kuwa ndiye anayemtunza au kumsaidia. Mwanadada huyo ana nywele ndefu yenye rangi ya kahawia. Mtoto huyo amefungua mdomo wake na anaonekana kuwa ni wa kiume.

Huyu ni mtoto ambaye anamahitaji maalum. Ameshikilia kalamu wake kuonyesha kuwa anaandika kwenye karatasi. Mtoto huyo ni wa kike na ana nywele ndefu ambazo zina rangi za kahawia. Kando yake, kuna kalamu ambazo zimewekwa kwenye kikombe.

Hili ni maktaba, ni ya wanafunzi ambao wana mahitaji maalum. Mwanafunzi aliye hapa, amevalia miwani na anasoma kwa kutumia braille pia ana vipaza sauti kichwani mwake. Kuna vitabau ambavyo vimepangwa vizuri kwenye rafu.

Hili ni darasa, ni darasa la wanafunzi ambao wana mahitaji maalum. Kuna mwalimu mmoja ambaye ana nywele ndefu na kando yake kuna mwanafunzi mmoja wa kike pia ambaye ana nywele ndefu na amevalia miwani.

Kuna mwanamke ambaye ameketi kwenye kiti. Anatumia lugha ya ishara kuzungumza. Amevalia shati iliyo na rangi ya bluu. Mkononi mwake anasaa. Nywele zake ni ndefu na ni za rangi ya kahawia. Mezani kuna kikombe, miwani na mkoba.

Huyu ni mwanafunzi mwenya mahitaji maalimu. mwanafunzi huyu wa kike ana nywele ndefu ambazo ni za rangi ya kahawia, kuna mwalimu wake ambaye ana nywele fupi na anamfundisha kwa kutumia njia ya ishara mwalimu huyo amevalia miwani.

Hiki ni darasa la wanafunzi wenye mahitaji maalum. Kuna wawili wa kike na wawili wa kiume. Mmoja wa kike ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Amebeba vitabu vitatu na anaonekana akiwa na furaha.

Kuna mwalimu na mtoto. Mtoto huyo anaonekana kua ana mahitaji maalumu. Mwalimu amelala kwenye sakafu akielezea mtoto jambo. Mtoto naye ameketi sakafuni, na ameshikila kalamu na kuna daftari.

Kuna mwanadada mmoja ambaye ameketi mezani. Anaandika kwenye daftari na anaonekana kuwa ana mahitaji maalum. Mbele yake, kuna kompyuta ya mkono ambayo umeekelewa mezani huku ndani Kuta zina rangi nyeupe n akina mwangaza wa kutosha.